Eneo hili limenyesha mvua mingi ambayo imewacha maji ikiegea. Watu hawa wanatembea kwenye barabara hii. Kuna magari yanayopita kwenye barabara na pikipiki. Mtu huyu aliyevalia mkoba anatembea.

Katika kituo hiki kuna wauguzi wa afya, ambao wamevalia barakoa, ili kuzuia maeneo ja vijidudu hewani. Mwanamke huyu aliyekaa chini ,anamshikilia mtoto wake mkononi anapewa vidonge vya dawa na daktari.

Mkononi, muuguzi huyu wa afya amevalia glavu, ili kuzingatia usafi, ameshikilia shindano na chupa ya dawa. Anatumia sindano hii kuvuta dawa kutoka kwenye chupa hii ambayo ni ya chanjo.

Katika hospitali hii kwenye mlango wa kuingia kuna kiti cha magurudumu. Nje kuna hema iliyosimamishwa. Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko.

Kwenye sakafu hii ni sindano, pamba na chupa ya dawa. Chupa hii inaonekana kuwa wazi na imepachikwa karatasi inayoashiria kuwa ni chanjo. Sindanio hii itatumika kuvuta dawa hii.

Wodi hii inaonekana kuwa na vitanda viwili na wagonjwa wawili, mmoja wao anaonekana kuwa amelala, huku mwingine amekaa na kushikilia kichwa yake, katikati yao kuna beseni ya rangi ya samawati.

Mkononi, mwanamke huyu ameshikilia chupa ya dawa, amemwaga tembe moja kwenye mkono wake mwingine. Tembe hii inaonekana kuwa ni rangi ya manjano. Chupa hii ya dawa ina maandishi.

Muuguzi huyu wa afya ambaye ni daktari, amevalia koti ya maabara na barakoa ili kuzingatia usafi. Mwanaume aliyekaa chini, anadungwa sindano kwa mkono yake, amevalia kofia nyeusi.

Katika chumba hiki cha hospitali daktari huyu wa meno amevalia barakoa na glavu anaonekana kuchunguza jino la mgonjwa huyu wa meno. Msaidizi wake ameshikilia taa iliyo juu na amevalia barakoa na glavu pia.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Magari yameegeshwa juu ya maji hii. Kuna miti ambayo inapitisha waya za stima na kuna majengo ambayo yanaonekana kuwa ya ghorofa. Gari moja ni rangi ya kijani na linaonekana ni kama linazama.

Katika kituo hiki, kwenye meza kuna mtu aliyekaa na ana hudumia watu. Upande huu mwingine muuguzi huyu wa afya ana onekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa. Ameshikiliwa na mamaake mkononi.

Madaktari hawa watatu wamevalia wavu za nywele, barakoa, glavu na gauni ili kuzingatia usafi. Aliyelala chini ni mgonjwa wa meno. Anaonekana kuchunguzwa meno na daktari mmoja.

Katika chumba hiki cha hospitali, mgonjwa huyu amekaa kwenye kiti na daktari huyu amekaa upande huu mwingine. Mkononi ameshikilia kalamu na kifaa cha kuandikia. Anaonekana kuwa mwenye furaha.

Katika kituo hiki cha afya, kuna mabango kwenye ukuta. Watu hawa wanaonekana kuwa wamevalia barakoa. Mama huyu amekaa chini na amembeba mtoto wake mkononi. Anaonekana kupewa dawa na daktari huyu.

Katika eneo hili, kuna tanki tatu kubwa za maji. Mwanaume huyu aliyevalia shati ambayo ni ya rangi ya samawati, anaonekana kuwa mwenye furaha na ameinua mkono wake mmoja juu. Kando yake kuna bango.

Eneo hili lina majengo ya ghorofa. Moja yao inaonekana kuwa limeporomoka. Askari hawa wawili wamekuja kushuhudia kilichotokea. Kuna mtu aliyesimama karibu na jengo hilo.

Ndani ya wodi hii ya watoto, kuna watu watatu waliosimama. Mtoto huyu amelala kwenye kitanda na mwanaume huyu anaonekana kumchunguza. Juu yao kuna neti nne ambazo zinaning'inia na ukutani kuna michoro.

Katika chumba hiki cha hospitali, daktari huyu wa meno na msaidizi wake wanaonekana kuchunguza jino la mgonjwa huyu. Wamevalia barakoa na koti za maabara ili kuzingatia usafi katika mazingira haya.

Jengo hili linaonekana kuwa yenye hali duni. Watu hawa wawili wanatembea ndani ya maji haya. Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Kuna nguo ambazo zimeanikwa kwenye mbao hizi.

Nyumba hizi zinaonekana kuwa na mabati ambazo zimeshika kutu. Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko. Kuna mti uliosimama katikati na hauna matawi na kuna vitu vinavyoegea juu ya maji hii.

Katika chumba hiki cha hospitali, mgonjwa huyu wa meno amelazwa chini na amevalishwa miwani ili kuzuia taa hii kuharibu macho yake. Daktari huyu wa meno amevalia wavu ya nywele, barakoa na glavu ili kuzingatia usafi, anaonekana kuchunguza mdomo wa mgonjwa huyu.

Katika jengo hili kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Mwanamke mmoja amekaa chini huku mwingine amesimama. Wote wamevalia barakoa. Mmoja wao ni muuguzi wa afya na anaonekana kumdunga mwanamke aliyekaa.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, kuna ndoo ambayo ni ya rangi nyekundu iliyo na maji. Watoto hawa wawili wana onekana kunawa mikono kutoka kwenye mfereji hii. Nyuma yao kuna jengo ambalo linaonekana kuwa ni madarasa.

Kwenye sakafu hii kuna chupa ya dawa ambayo ni yenye uwazi na sindano. Dawa hii inaonekana kuwa chanjo ambayo ni ya Measles, Mumps na Rubella . Sindano hii itatumika kuvuta dawa hii ili kumdunga mtu.

Kituo hiki kinaonekana kuwa cha kuuza maji, kina mifereji mitatu. Kikundi hiki cha watu kimesimama hapa kwa ajili ya kufungua kituo hii, kuna mitungi iliyowekwa kando, watu hawa wawili wanaonekana kufungua duka hili.

Katika kituo hiki cha kunawa mikono, watu hawa wanne wamesimama. Mmoja wao anaonekana akiosha mikono yake. Wamevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Nyuma yao kuna kibanda.

Eneo hili linaonekana kuwa limeadhirika na mafuriko. Mtu huyu aliye juu ya pikipiki anasukumwa na mwingine aliye nyuma yake. Juu ya pikipiki hii kuna mitungi ya maji. Mbele yao kuna msitu uliomea.

Ndani ya chumba hiki cha hospitali, kwenye ukuta kuna runinga iliyopachikwa. Nesi mmoja amevalia barakoa na anaonekana kumshughulikia mtoto mchanga, nesi mwingine anazungumza na mwanamke mjamzito.

Kwenye sakafu hii, kuna sindano na chupa ya dawa ambayo ni yenye uwazi. Inaonekana kuwa na karatasi, ambayo inaashiria kuwa inaitwa MMR, kumaanisha kwamba ni chanjo ya measles mumps na rubella.

Watu hawa wawili wamevalia mavazi ya kujikinga na glavu. Mmoja wao anaonekana kuwa amevali maski. Ngombe huyu ako ndani ya zizi. Mtu huyu anatumia kifaa hicho kuchukua sampuli kutoka kwenye pua la ngombe huyu.

Katika kituo hiki kuna bango ambalo limesimamishwa na ina picha na maandishi. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumdunga mtu huyu sindano. Kila mtu amevalia barakoa kuzuia maeneo ya vijidudu hewani.

Muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya maabara na barakoa ili kuzingatia usafi. Mkononi ameshikilia chupa ya dawa na sindano. Chupa hii ya dawa inaonekana kuwa chanjo na anatumia sindano hii kuvuta dawa hiyo.

Ndani ya ofisi hii, kwenye ukuta, kuna chati ambazo ni za rangi ya manjano, na zina maandishi, chati zingine ni za rangi nyeupe, mwanamke huyu mmoja ambaye ni muuguzi wa afya anaonekana kumshauri mwanamke huyu mwingine.

Kwenye sakafu hii ni chupa ya dawa. Inaonekana kuwa yenye uwazi na ina karatasi iliyopachikwa ambayo ina maandishi yanayoashiria kuwa ni chanjo ya MMR vaccine. Kumaanisha ni ya measles, mumps na rubella .

Juu ya meza hii kuna chupa ya dawa na sindano. Chupa hii ya dawa inaonekana kuwa yenye uwazi na ina karatasi ambayo ina maandishi. Inaonekana kuwa ni chanjo. Sindano hii itatumika kuvuta dawa hiyo ili kumdunga mtu.

Mwanamke huyu aliyekaa juu ya kitanda amemshikilia mtoto mchanga. Kando yake kuna neti iliyoning'inia. Anaonekana kuwa amejifungua saa chache zilizopita. Amevalishwa gauni ambayo ni ya rangi ya kijani.

Eneo hili linaonekana kuwa limeaathirika na mafuriko. Nyumba hii ambayo imetengenezwa kutoka kwa nyasi na vijiti inaonekana kusukumwa na watu hawa ili isizame. Kuna vitu vinavyoelea juu ya maji.

Katika kituo hiki cha kuchota maji, mwanamke huyu amewekelea mtungi mmoja kwenye mfereji huku ameshikilia mtungi mwingine mkononi. Kuna mtu aliyesimama nyuma yake na amevalia barakoa.

Katika eneo hili, kuna watu wamepanga foleni. Mzee huyu amekaa chini na amevalia barakoa. Muuguzi huyu wa afya anaonekana kumdunga sindano kisha kuekelea pamba ili kuzuia damu kutoka.

Wanawake hawa wawili wamekaa chini na wamevalia koti ya maabara na barakoa ili kuzingatia usafi. Mmoja wao anafanya kazi kwenye cherehani hii. Anashona barakoa kisha kuziweka kando. Kuna barakoa zilizojaa kwenye meza.

Wanawake hawa wawili wanaonekana kutembea. Mmoja wao anakaa kuwa muuguzi wa afya. Amevalia barakoa na ameshikilia kipaza sauti mkononi. Mwanamke huyu mwingine amebeba leso mkononi mwake. Eneo hili linaonekana kuwa na majengo duni.

Mwanamke mmoja amekaa chini na amemshikilia mtoto wake mkononi. Muuguzi huyu wa afya, amevalia koti la maabara na anaonekana kumdunga mtoto huyu chanjo. Wanawake hawa wawili wote, wamefunga vitambaa kichwani.

Mwanamke huyu amemshikilia mtoto wake mchanga mkononi. Muuguzi huyu wa afya amevalia koti ya maabara. Anaonekana kumpa mtoto huyu vidonge vya dawa. Mwanamke huyu amevalia shanga shingoni.

Katika chumba hiki cha hospitali, juu ya meza kuna komputa ya mkononi. Mwanamke huyu anaonekana kuashiria kwa kidole chake kwamba mambo yapo sawa, anaonekana kuwa mwenye furaha. Muuguzi huyu wa afya, amevalia glavu na amesimama nyuma yake.

Mtoto huyu ameshilikiwa mkono na muhuguzi wa afya, ambaye anamweka alama kwenye kidole chake kidogo. Hivi ni kumanisha kwamba amepatiwa chanjo ya polio. Ameshikiliwa mkono na mtu mwingine.

Ndani ya hema hii kuna wauguzi wengi wa afya na wagonjwa. Daktari huyu, anaonekana kuchunguza sikio la mwanamke huyu, kutumia kifaa alichoshikilia mkononi. Amevalia koti ya maabara.

Daktari huyu wa meno amevalia koti ya maabara, glavu na barakoa ili kuzingatia usafi. Mgonjwa huyu wa meno amelazwa chini. Daktari anatumia kioo kilichokiuka kuchunguza jino la mwanamke huyu.

Katika kituo hiki cha maji, kuna tanki ambayo ni rangi ya samawati. Wanafunzi hawa wamepanga foleni ili kuchota maji kwenye chupa zao, mwalimu wao amesimama kando na kuwaangalia.

Muuguzi huyu wa afya amewekelea mkono wake juu ya kitabu au karatasi. Mkononi ameshikilia chupa ya dawa na sindano. Dawa hii inaashiria kwamba ni chanjo ya measles, mumps na rubela. Sindano hii itatumika kuvuta dawa hii.

Ndani ya hema hii kuna wanawake watatu, mmoja wao amekaa chini. Wote wamevalia barakoa. Mmoja ambaye ni muuguzi wa afya anamdunga aliyekaa chini sindano. Juu ya meza kuna friji ya dawa.

Mwanamke huyu aliyeketi chini amevalia barakoa ili kuzuia maeneo ya vijidudu hewani. Nesi huyu anaonekana kumdunga sindano kwenye mkono wake na amevalia gauni na barakoa pia. Juu ya meza kuna karatasi na kalamu.

Katika uwanja huu kuna wanawake ambao wamekaa kwenye viti. Mmoja wao amelala chini na anaonekana kushugulikiwa na mkunga huyu. Wanawake hawa wote wanaonekana kuwa wajawazito.

Katika chumba hiki cha hospitali, mgonjwa huyu wa meno amelala kwenye kitanda na amefunua mdomo wake. Muuguzi huyu wa afya ambaye ni daktari wa meno amevalia glavu na anatumia kifaa hiki kuchunguza mdomo wa mgonjwa huyu.